Viazi, vitunguu na nyanya vimepangwa kwenye sehemu za mbao sokoni, kuonyesha hali za uzalishaji wa kilimo wa mashinani. Bidhaa ni safi na zinaonekana kuwa sehemu ya huduma ya chakula inayomfikia mwananchi mmoja kwa mmoja, kupitia sekta ndogo za kiuchumi wa jiji.

Menu ya programu ya simu inaonyesha salio la shilingi elfu sitini na nane, mia nane. Chini yake kuna vifuto viwili, moja kwa ajili ya malipo na kengine kwa kununua muda wa maongezi. Sehemu ya mapendekezo inaonyesha machaguo mawili, kununua data na kujifunza programu za kompyuta.

Vitu vya jadi zimepangwa kwenye panda la soko la wahasi vikiwa ni pamoja na mikufu ya shanga zenye rangi ya angavu ,vikuku na mapambo mengine kitamaduni mtu moja anasimama karibu akitasama bidhaa hizi

Watu watatu wamesimama kwenye kaunta yenye alama ya kampuni ya mawasiliano na hudumu ya kutuma na kupokea pesa kwa simu. Kila mmoja yupo katika dirisha tofauti yenye namba dirisha la tatu dirisha la nne na dirisha la tano. Hii inaonyesha kuwa kuna shughuli za kifedha zinaendelea.

Mtu mmoja amevaa suruali ya kijani na fulana nyeupe akielekea dukani, huku mwingine ameketi pembeni. Milango ya duka imechorwa herufi na sakafu ni ya matofali yakupendezesha ilhali mwanaume huyo anaenda dukani kuhudumiwa.

Mkono umewekwa juu ya fungu la noti za pesa za kenya huku sarafu kadhaa zikiwa zime pangwa mezani kwa mafungu tofauti. Noti zinaonekana mpya na safi zikiwa na rangi tofauti zinazoonyesha madaraja mbalimbali ya dhamani mpangilio wa fedha unaoashiria shughuli ya kuhesabu kupanga au kufanya maamuzi ya kifedha.

Kuna viatu zimepangwa kwa ustadi zikionyesha mitindo mbalimbali ya viatu za michezo kazini na matembezi. Ukuta wenye rangi ya zambarau unapamba mandhari ya duka huku ujumbe wa kuvuta ukinukia. Mtu anapata karibu akichangamka katikati ya mwangaza wa biashara ya kisasa.

Kuta zimejaa vinyago vya wanyama wa mwituni kama vile twiga, simba na pundamilia vikitengenezwa kwa ustadi wa kipekee. Mashine za ufinyanzi na vinyago vya jadi pia vimewekwa kwa urembo. Ni mandhari ya soko la Sanaa linaloenzi tamaduni na kuvutia watalii.

Mikungu ya ndizi za aina tafauti zimetandazwa juu ya kitambaa sokoni. Ndizi zingine ni za kijani kibichi nyingine zimeiva na zina madoa ya kahawia. Mpangilio huu unaonyesha wingi wa matunda na hatua mbali mbali ya uuzwaji tayari kwa wateja kuchagua.

Watu kadhaa wamesimama sokoni wakizunguka gari la mkokoteni lililopakiwa nguo za aina mbalimbali. Mmoja wao anachunguza nguo zilizopangwa huku mwingine akisimama karibu labda ni mnunuzi au muuzaji.

Vitu vya mkono kama mikufu na bangili za rangi mbalimbali vimepangwa kwenye banda la soko. Kuna mikanda yenye mapambo na kikapu kijani kilichosokotwa. Mtu mmoja ameketi karibu, huenda ni muuzaji. Mandhari yanaonyesha ubunifu wa kitamaduni na biashara ya mitaani.

Gari jeupe la kifahari limeegeshwa mbele ya jengo lenye milango ya kioo ,kwenye milango hiyo kuna maandishi yanayoelekeza kwamba ni milango ya kujiendesha , ikiomba watu wasikaribie sana ,tafadhali sogea kwa utaratibu, mlango huu ni wa kujiendesha .

Kibanda cha viatu kilichotengenezwa kwa vifaa vya kawaida kama matambara na mbao. Kuna aina mbalimbali za viatu vilivyoning'inizwa kwa kamba na vingine vikiwa kwenye rafu kama vile rubber , viatu vya michezo, sandali na viatu vya watoto.

Nguo za aina mbali mbali zimening'inizwa na kupangwa kwa wingi katika banda la soko. Zina rangi na michoro tofauti kama maua, madoa na chapa za wanyama. Sakafu inaonekana kuwa na uchafu, ishara ya mazingira ya biashara ya mitaani.

Mikono miwili imeshikilia noti la elfu moja huku shilingi hamsini liko katika juu ya meza. Pesa hizi zinaweza tumika kununua vitu kama vile dawa, chakula, shamba na vitu vinginevyo.

Gari limesimama mwanzo wa msururu wa magari yaliyopangwa kwa utaratibu kando kando ya barabara ya lami. Nyuma kuna jengo la ghorofa, nguzo za umeme na bango la kibiashara. Hali inaonyesha mandhari ya mjini yenye biashara na magari ya hali.

Gari jeupe limeegeshwa nje ya jengo la kisasa lenye mistari wima na rangi nyekundu pembeni. Gari lina stika ya mbwa mwitu na alama za huduma likiwa na madirisha yenye rangi ya giza. Mazingira haya yanaonyesha harakati za mjini wenye hali na mtindo.

Muuzaji amesimama mbele ya mlango wa kijani wenye alama ya huduma ya kifedha, huku upande mwingine akionyesha rangi ya waridi na picha za mapambo ya uso. Mtu mmoja ameketi pembeni na mitungi kadhaa akichangamka katikati ya shughuli zao za kila siku. Mandhari haya yanaonyesha uhai wa biashara ndogo.

Mtu ameshikilia noti nyingi za pesa kwa kuzitandaza kama shabiki. kuonyesha dhamani au mafanikio. Noti hizi ni za Kenya, elfu moja, zenye rangi na alama zinazojulikana. Mandhari haya yanaashiria hali ya kusherekea mafanikio, au kuonyesha uwezo wa kifedha.

Mavuno ya noti elfu moja yanaonekana tena yamepangwa juu ya uso wa mbao huku baadhi ya vitu vya plastiki vikiwa pembeni. Mfuko wa zambarau una chupa ya plastiki, kamera ya simu imeshuhudia tukio hilo ikichora hali halisi ya siku ya kwaida yenye muhunzi ya matumaini au maazimio ya kifedha.

Chini ya mwavuli wa bluu mkubwa, gari ya mkokoteni yenye chapa ya Farmer's Choice imeegeshwa ikiwa imezungukwa na watu kadhaa. Mbele na pembeni kuna vibanda vya nguo na mikoba iliyoning'inizwa huku magari yakiwa yameegeshwa karibu.

Katika duka hili maziwa ya mtindi ya aina nyingi imepangwa katika jokofu. Mwanamke aliyevalia nyeupe anaonekana akikagua maziwa hayo kwa kuyabainisha nzuri na mbaya. Mwanamke mmoja anaona akikagua anayoipenda.

Magari yamepangwa kwa mstari kwenye uwanja wa kuuza magari. Kuna mabango ya matangazo ikiwemo lenye picha ya chupa ya kileo. Mandhari yanaonyesha biashara ya magari inayoendeshwa kwa njia za kisasa na matangazo ya kuvutia.

Makreti ya mbao yamepangwa kwa ukaribu yakiwa yamejaa nyanya nyekundu zilizoiva. Mtu mmoja ameinama mbele ya kreti akionekana kuchambua au kupanga nyanya kwa uangalifu. Nyuma yake watu kadhaa wamesimama na wengine wameketi wakihusika katika shughuli za ununuzi na uuzaji.

Magari mengi yameegesha kwa mpangilio wa mistari kwenye uwanja mkubwa wa maegesho. Rangi na aina ya magari zinatofautiana. Ishara ya watu wengi waliokusanyika mahali pamoja. Hali hii inaonyesha shughuli nyingi au tukio linalovutia watu wengi.

Soksi za rangi tofauti zimetandazwa juu ya meza ya chuma katika soko. Mpangilio wake ni wa kuvutia kwa macho, huku baadhi zikiwa na michoro na miundo wa kipekee. Mazingira yanachafuka kidogo yakionyesha hali ya eneo la biashara ya mtaani.

Tangazo la bima linaonesha mtu aliyefunga kola kwa shingo huku akiongea kwa simu. Maneno yanasisitiza umuhimu wa kulinda wapendwa kwa kununulia bima ya ajali binafsi. Kuna ujumbe wa kuhamasisha ununuzi kwa kupiga simu pamoja na kauli mbinu inayosema "maisha bila wasiwasi".

Katika duka kuna ATM ya maziwa kwenye upande wa kushoto inayotoa maziwa safi kwa wateja, ukuta wa duka umepambwa kwa picha za bidhaa za chakula kama vile maziwa, mtindi, mikate na mayai na keki, mandhari inaonyesha mtazamo wa kisasa na usafi zikiendana na huduma za chakula usalama.

Mikono ya mtu inashika noti kadhaa za pesa ya kenya zenye rangi ya waridi na zambarau. Noti ya shilingi hamsini inaonekana wazi ikiwa miongoni mwa zingine zinazohesabiwa. Mandhari yanaonyesha shughuli ya kifedha.

Rundo la vikapu vya mikono vilivyofumwa kwa ustadi vimepangwa kwa mvuto na rangi mbalimbali. Vijani, bluu, waridi na kahawia kila kimo kikiwa na muundo wa kipekee. Vikapu vingine vya mistari vya kupendeza, vingine rangi moja ya kawaida. Mpangilio unaonyesha kazi ya mikono inayozaliwa kutoka kwa utamaduni.